Mikono miwili inashikilia kifaa cha kielektroniki labda kopyuta kibao uku ikitumia kalamu ya kugusa na kuingiliana na scrini. Juu ya kifaa hicho kuna hiconi za buluu zinazong'aa zinazoelea hewani zikiwakilisha vipengele mbalimbali vya kujifuza mtandaoni kama vile kofia ya masomo, vitabu na kopyuta dogo.

Mwanafunzi anaonekana akijifunza akiwa ameketi kwenye dawati la mbao, akitumia kompyuta ndogo. Kwenye skrini ya kompyuta, mwalimu anaonekana akifundisha somo la hisabati, lenye milinganyo iliyoandikwa kwenye ubao. Mwanafunzi ana daftari na kalamu mikononi, akichukua dondoo, na pia kuna kikokotoo na vitabu vimewekwa pembeni.

Mwanamke ameketi kwenye kiti mbele ya kompyuta ndogo, akifanya kazi. Nyuma yake, skrini kubwa televisheni inaonyesha picha na maandishi. Yeye amevalia koti la zambarau, na shati la njano. Akionyesha umakini.

Mwanamke anaonekana ameketi kwenye dawati akitumia kompyuta kibao na akionyesha kitu kwenye duara la dunia dogo. Amevalia shati la denim la rangi ya blue na nywele zake zimefungwa juu. Nyuma yake kuna rafu kubwa iliyojaa vitabu ikionyesha mazingira ya maktaba au ofisi ya kusoma.

Kijana ameketi kwenye meza akiwa na kompyuta ndogo mbele yake. Ameshikilia kidevu chake kwa mikono akionyesha mawazo mazito au umakini. Vitabu na madaftari viko karibu na kompyuta vikiashiria masomo. Mandhari ya nyuma ni chumba chenye rafu ya vitabu na mimea.

Taswira hii ni mchoro unaonyesha wahusika wawili wa kike waliohusishwa wakifanya kazi katika mazingira ya kidijitali yanayohusiana na elimu au ubunifu. Mhusika mmoja ameketi kwenye kiti akitumia kompyuta ndogo akionyesha wanafunzi au mtaalamu wa kujitegemea.

Mchoro unaonyesha dhana ya e-learning au elimu ya mtandaoni. Kompyuta kubwa ya mkononi imewekwa katikati ikiwa na maneno e-learning yaliyoandikwa wazi kwenye skrini yake. Watu mbalimbali labda wanafunzi wamekaa au wamesimama karibu na kompyuta hiyo, wengi wao wakiwa wanatumia vifaa vyao vya kielektroniki kama vile kompyuta ndogo na simu.

Mfumo wa elimu ya mtandaoni unaonyeshwa, ambapo mwanafunzi amekaa mbele ya kompyuta ndogo. Kofia ya kuhitimu imewekwa juu ya kompyuta ndogo ikionyesha mafanikio ya kielimu. Vitabu vimepangwa chini ya kompyuta ndogo vikionyesha rasilimali ya kujifunzia.

Taswira ya pichani inaonyesha dhana ya kujifunza mitandaoni ikiwa na vipengele vingi vinavyohusiana na elimu ya kidijitali. Kompyuta ya mkononi kubwa imewekwa katikati ikionyesha video ya mafunzo kwenye skrini yake.

Watu watatu wamekusanyika karibu na kompyuta ndogo. Mikono mitatu inaonekana uku vidole viwili vikielekeza kwenye skrini ya kompyuta ikionyesha ushirikiano. Mtu mmoja anaonekana amevaa jinsi zilizoraruka na viatu vya kahawia uku wengine wakiwa wameva nguo za kawaida.

wanaume wawili wamekaa kwenye meza wakishirikiana na kompyuta ndogo. Mwanaume mmoja mwenye nywele za dhahabu anaonekana akiongea huku akishika kalamu na kuelekeza kwenye skrini ya kompyuta. Mwanaume mwingine mwenye ngozi nyeusi amesimama karibu na ameshika kalamu na daftari akionekana anasikiliza kwa makini.

Wasichana wawili wadogo, wakiwa wamevalia fulana za rangi ya waridi, wanatabasamu mbele ya kompyuta ndogo. Mmoja wao anaonekana akishika panya, huku mwingine akiwa na mikono juu ya kibodi. Kwa nyuma kuna mazingira hafifu ya ofisi au chumba cha darasa.

Kikundi cha watu kinaonekana kikiwa kimekaa kwenye meza ndefu. Kila mmoja akiwa na kompyuta ndogo mbele yake, watu hao wanaonekana wakifanya kazi pamoja wakishirikiana na kuongea. Chupa ya maji imewkewa katikati ya meza ikiashiria mazingira ya ofisi au chumba cha mikutano.

Mchoro wa katuni inaonyesha mwanafunzi akiwa ameketi mbele ya kompyuta ndogo akijifunza somo la hisabati. Kwenye skrini ya kompyuta mwalimu wa katuni anaonekana akifundisha fomyula kwenye ubao mweupe. Mawimbi ya Wi-Fi yanaonekana yakitoka kwenye kompyuta na pia kutoka kwa mwalimu wa katuni ikionyesha muunganisho wa mtandao.

Mfumo wa kujifunza kwa njia ya mtandaoni umeekwa kwenye kompyuta ndogo. Mwanamke amesimama karibu na ubao mweupe akifundisha. Vitabu, kalamu na vifaa vingine vya kujifunzia vimeekwa kwenye meza. Rangi za buluu, njano na nyekundu zimetumika zikionyesha mandhari yenye furaha na elimu.

Kundi la vijana wanne wanatazama simu ya mkononi kwa shauku. Mmoja wao anashikilia simu huku wengine wakizungumza na kuangalia kile kinachoonyeshwa. Baadhi yao wamebeba vitabu na begi. Ikionyesha huenda wao ni wanafunzi.

Mtu anaonekana akikaa mbele ya kompyuta, akishika kalamu na daftari, akishiriki katika somo la mtandaoni. Kwenye skrini ya kopmyuta, kuna dirisha kubwa la mwalimu, akifundisha mbele ya ubao, huku wanafunzi wengine wakionekana kwenye madirisha madogo ya video.

Uso wa bluu hafifu umetawala, ukiwa na mchoro mweusi na mstari mwembamba wa kijivu kwa upande wa kushoto. Rangi ya bluu inaonekana kuwa na mwangaza kutoka upande wa kulia. Mchoro mweusi unaonekana kuwa na vifuli vya kijivu.

Mtu anaonekana akitumia kompyuta na kipanya huku kidole chake kikiwa juu ya kibodi. Skrini iliyoboreshwa ya kidijitali iliyo na maandishi e learning inaonekana mbele yake ikionyesha mambo mbalimbali yanayohusiana na teknolojia na elimu.

Mkono wa mtu unashikilia kalamu huku kidole cha pili kikiwa kimegusa padi ya kompyuta ya mkononi. Daftari la kuandikia limeonekana kando ya kompyuta likionyesha shughuli ya kuandika au kujifunza.

Msichana mdogo amekaa mezani akitazama kompyuta kibao kwa mshangao. Ana vipokea sauti masikioni na ameinua kidole kimoja juu, akionyesha wazo jipya. Mdomo wake umefunguka akionyesha msisimko na furaha.

Watoto kadhaa wanaonekana wakiwa wamevalia uhalisi pepe, na wanafurahia uzoefu. Mtoto mmoja amabaye yuko mbele anatabasamu kwa furaha akionyesha sisimko kwa kile anachokiona. Watoto wengine wanaonekana kwa mbali wakiwa wamejishughulia na vifaa vyao vya VR .

Mtoto wa kiume amekaa mbele ya kompyuta, akiwa amevaa vipokea sauti masikioni. Anaonekana akifanya masomo ya mtandaoni, huku mwalimu na wanafunzi wengine wakionekana kwenye skrini. Mtoto ameshika kalamu na daftari, akionyesha anachukua madokezo.

Mkono unashika kalamu ya kidijitali ukiandika au kuchora kwenye kompyuta kibao. Maneno digital learning hub reiff yanaonekana wazi kwenye skrini ya kompyuta kibao. Skrini inatoa mwanga wa blue laini unaangazia mkono. Hii inaashiria matumizi ya teknolojia katika kujifunza au kufanya kazi za kidijitali.

Mwanamke anaonekana akishiriki katika darasa la mtandaoni akiwa amevaa vipokea sauti vya masikioni na kuandika kwenye daftali. Kwenye skrini ya komputa yake mwalimu anaonekana akifundisha masomo ya hisabati kwenye ubao mweusi.

Mwanamke mmoja akiwa na nywele zilizonyooka na ndefu anatazama kwa makini kompyuta ndogo iliyowekwa mbele yake kwenye meza. Akionyesha umakini wake katika kazi anayoifanya. Kuna kigawanyiko cha wazi cha ofisi mbele yake ambacho kinachangia nafasi yake ya kazi.

Chumba chenye kuta zenye rangi ya kijani kibichi kinajumuisha vitanda vitatu vilivyotandikwa shuka za kijani. Kila kitanda kina chandarua cheupe kilichongi'ngi'nia kutoka dari. Meza ndogo za kando zimewekwa karibu na vitanda zikitoa nafasi ya kuweka vitu.

Chumba cha kulala na sebule kimeunganishwa kikionyesha nafasi ndogo lakini yenye mpangilio mzuri. Kitanda kimepangwa kwa uzuri na kina matandiko ya bluu na nyeupe. Dawati la kusomea na kiti vimepangwa karibu na dirisha vikionyesha nafasi ya kujifunza.

Mkataba ina rafu nyingi za mbao zilizojaa vitabu vya aina mbalimbali. Mvulana ameketi sakafuni akisoma kitabu kwa umakini. Juu ya ukuta, kuna mabango ya vitabu vilivyopambwa kwa rangi. Eneo lote limetulia likifaa kwa kusoma na kujifunza.

Kikundi cha watoto kimekaa kwenye meza ndefu ya mbao ndani ya maktaba. Vitabu vimepangwa kwenye rafu nyeupe nyuma yao vikionyesha uteuzi mpana wa masomo. Baadhi ya watoto wanaonekana wakitumia vifaa vya kidijitali kama vile kompyuta ndogo wakionyesha ujifunzaji wa kisasa.

Chumba cha kulala kinaonekana kikiwa na vitanda viwili vya ghorofa, vilivyotengenezwa kwa mbao. Kila kitanda kina godoro lililofunikwa kwa shuka zenye rangi na mifumo mbali mbali. Kabati jeupe la kuhifadhia nguo na vitu, linaonekana katikati ya chumba.

Chumba cha kulala kilichopangwa vizuri na cha kisasa. Kitanda kikubwa kimetandikwa kwa shuka nyeupe na kimetengenezwa kwa mito nyekundu. Upande wa kushoto, kuna meza ya mbao iliyo na chombo chenye maua maridadi ya rangi nyekundu na njano.

Ukumbi mkubwa umepangwa vizuri na mapambo ya kisasa ya rangi ya buluu na nyeupe, kwenye kuta na dari. Dari ina muundo ya mraba iliyo na taa ikitoa mwangaza mzuri. Katika sehemu ya mbele, kuna baadhi ya mabango ya matangazo yaliyo simama na meza ndogo za mbao.

Chumba kina kitanda cha ghorofa kimoja chenye magodoro mawili meupe. Mapazia marefu ya rangi ya kahawia yamefungwa kwenye dirisha yakiruhusu mwanga kupenya. Kuna rafu ndogo ya vitu vya kibinafsi karibu na kitanda ikionyesha nafasi ya kuhifadhia.

Wanafunzi kadhaa wakiwa wamevalia sare nyeupe na suruali nyekundu wanamzunguka mgojwa bandia, wakifamya mazoezi ya kumuhudumia, mmoja wa wanafunzi anaonekana akimfunika mgonjwa bandia kwa shuka nyeupe, huku wengine wakishugulika na vifaa vya kimatibabu.

Darasa tupu lina madawati mengi ya mbao na viti vilivyopangwa kwa safu. Ubao mweusi umewekwa mbele ya darasa na chaki imewekwa chini yake. Madirisha makubwa yenye nondo za chuma yameruhusu mwanga wa asili kuingia.

Chumba cha kulala kina vitanda viwili vya mbao, vikiwa na matandiko ya rangi nyekundu na mifumo. Kabati za nguo za mbao zimepangwa vizuri ukutani, zikionyesha nafasi ya kuhifadhi. Rafu ya viatu inaonekana upande wa kushoto, ikiwa na viatu mbalimbali vilivyopangwa.

Chumba cha mafunzo kimepangwa kwa ajili ya madarasa au mikutano. Meza nyingi zimewekwa kwa safu zikiwa zimefunikwa kwa vitambaa vyeupe vya zambarau. Vifaa vya kufundisha kama vile ubao mweupe na televisheni vimewekwa ukutani.

Ndani ya makitaba ya simu rafu ndefu za vitabu vimepangwa vizuri, vitabu vya rangi mbali mbali vimepangwa kwa safu vikisubiri kusomwa, watu wawili wamesimama kwenye foleni wakisubiri huduma, mwanga wa asili unapenya kupitia madirisha ukiangazia chumba.

Darasa la kompyuta lina wanafunzi wengi wakiwa wameketi mbele ya kompyuta. Kila mwanafunzi ameketi kwenye dawati na kiti chake, wakitumia kibodi na panya. Mwalimu amesimama mbele ya darasa akiangalia wanafunzi wanapofanya kazi.

Jengo kubwa lenye maandishi New Executive Ladies Hostel, linaonekana likifunga eneo. Nyuma ya lango, jengo la hosteli lenye horofa kadhaa na rangi ya buluu linachomoza. Nguzo kubwa ya saruji inaonekana upande wa kushoto wa lango.

Kikundi cha wachezaji wa mipira wa miguu wamekusanyika kwenye uwanja wa nyasi. Wanacheza mpira wakionyesha juhudi na shauku. Miti mirefu na majengo marefu yanapatikana nyuma ya uwanja. Anga ni la bluu safi na jua linawaka, likionyesha hali ya hewa nzuri.

Darasa tupu lina madawati na viti vingi vya mbao, vilivyopangwa kwa safu. Madirisha makubwa yenye mapazia ya kahawia, yanaruhusu mwanga wa asili kuingia. Sakafu na vigae vya rangi ya krimu, vikionyesha usafi. Eneo lote limetulia na limepangwa vizuri, likifaa kwa masomo.

Wachezaji wawili wamejishughulisha kwenye uwanja wa michezo wakiwa na vifaa vya mchezo wa hoki uwanjani. Mchezaji mmoja amevalia sare ya rangi ya chungwa na kofia ya kinga akishika kijiti cha hoki. Mchezaji mwingine amevalia sare ya kijani kibichi na ameinama akitumia kijiti chake.

Maabara ina meza ndefu za kazii zenye rufaa mbalimbali vya kisayansi. Chupa za kemikali, vikombe vya kupima na vifaa vingine vya kioo vimetawanyika kwenye meza. Taa za dawati zimewekwa juu ya meza zikiangazia eneo la kazi.

Wanafunzi kadhaa wanajishughulisha na kusoma na kuandika katika maktaba. Wanawake wawili wameketi kwenye dawati, wakiwa wamejikita kwenye vitabu na madaftari yao. Rafu za vitabu zilizojaa vitabu zinaonekana nyuma, zikionyesha mkusanyiko mkubwa wa masomo. Hali ya utulivu inatawala ikionyesha umakini katika kujifunza.

Jengo refu lenye paa ya kahawia na kuta nyeupe linasimama katikati ya bustani iliopambwa vizuri, barabara iliopinda na iliopakwa rangi ya majano inapita mbele ya jengo ikielekea kwenye lango. Miti na vichaka vimetuzwa vizuri vikiipa eneo hilo mwonekano safi na wakuvutia.

Chumba cha kulala chenye vitanda vya orofa, kikionyesha mazingira ya hosteli au makazi ya pamoja. Kuna vitanda vitatu vya orofa vilivyotengenezwa kwa mbao, na kila kitanda kina godoro na shuka nyeupe au za buluu. Sakafu imetengenezwa kwa mbao na rangi ya kahawia iliyokolewa.

Katika chumba cha kompyuta kuna safu ndefu za kompyuta zilizopangwa vizuri. Kila kompyuta ina skrini nyeupe na kibodi zikiwa tayari kutumika. Viti vya rangi nyekundu na njano vimewekwa mbele ya kila kompyuta. Sakafu ina rangi ya kahawia ikionyesha usafi na utulivu.

Huu ni ukumbi mdogo wa mikutano au tamasha, ukiwa na viti vingi vya rangi nyekundu vilivyopangwa kwa safu. Viti hivyo vimepangwa katika sehemu mbili kuu zilizoteganishwa na njia ya kati. Kuna viti vingine vilivyopangwa kwenye jukwaa la juu.

Hali ya ukumbi wa mikutano au hoteli imeonekana ikiwa na viti vingi vya blue , vilivyopangwa kwa safu ndefu. Kila kiti kina muundo wa kisasa, na vimewekwa kwa umbali unaofaa kutoka kwa vingine. Dari ya ukumbi ina taa nyingi zinazong'aa, zikiangazia eneo lote.

Jengo la makazi linaonekana likiwa na ghorofa nyingi, likiwa na ghorofa la buluu na madirisha ya vioo. Majengo mengine yanaonekana Kwa mbali yakionyesha mazingira ya jiji. Ngazi zilizoundwa vizuri zinaoonekana zikishuka chini zikiunganisha ghorofa mbalimbali.

Msichana mdogo amevaa koti jeupe la maabara na miwani ya usalama akifanya majaribio ya kisayansi. Ameinama juu ya meza ya mbao akishika glasi yenye kimiminika chekundu. Chupa za kioo zenye vimiminika vya rangi mbalimbali vimewekwa kwenye meza.

Kikundi cha watu kimekaa chini kwenye nyasi wakionekana wakisikiliza au kushiriki katika shughuli fulani. Baadhi yao wamevaa fulana za rangi mbalimbali zikionyesha utafauti. Miti na mimea mingi ya kijani kibichi inaonekana kwa nyuma ikionyesha mazingira ya asili.

Kindu kubwa la wanafunzi wakiwa wamevalia sare wamekusanyika kwenye kilima cha udongo kilichochimbwa. Mwalimu amesimama katikati ya wanafunzi akitoa maelekezo. Baadhi ya wanafunzi wameshikilia miche midogo wakiwa tayari kupanda.

Baba na binti yake ambaye anaonekana kuwa na ulemavu wa mkono wamekaa karibu na meza wote wawili wanatazama kompyuta kibao Kwa furaha. Binti anayotabasamu na kupendeza usoni mwake. Wanaonekana kufurahia muda wao pamoja wakijifunza au kucheza.

Watoto wawili na walimu wamekaa kwenye meza. Mwalimu mwenye nywele nyekundu anamuangalia mtoto mdogo akichora .Mtoto huyu ameshika penseli nyekundu na anazingatia kazi yake. Penseli za rangi na karatasi zimetawanyika juu ya meza.

Kijana mwenye fulana ya chungwa ameketi kwenye meza akizungumza kwa ishara na mwanamke aliye kando yake. Kompyuta mpakato imefunguliwa mbele yao, ikiashiria shuguli ya kujifunza au kufanya kazi. Mwanamke huyo anatazama kwa umakini akimsikiliza kijana huko kwa umakini.

Msichana mdogo wenye vazi la njano ameketi kwenye dawati la mbao, akichora kwa kalamu. Anatabasamu hafifu usoni mwake akionyesha furaha katika shuguli yake. Nyuma yake kuna kiti cha magurudumu kinachotumika kwa usafiri kikiwa kimeegeshwa.

Mwanamke nakijana aliye na ulemavu wameketi wakitabasamu na kucheka kwa pamoja. Mikono yao imeungana, ikionyesha uhusiano wa karibu. Meza yao ina daftari la kuchora lenye michoro ya rangi na vifaa vingine vya sanaa.

Mtoto mdogo mwenye miwani ya zambarau, anajihusisha na mchezo wa kuguza na kulinganisha. Mikono yake midogo inashika kwa umakini vipande vya bluu, vinavyoingia kwenye mashimo ya ubao wa mbao. Uso wake umejikita kabisa kwenye shughuli hiyo, akionyesha umakini mkubwa.

Wanawake wawili wamesimama karibu, mmoja akimsaidia mwingine kwa kumuonyesha kitu kwenye karatasi au kitabu . Mwanamke mwingine anaonekana kuwa na sifa za kiafya zinazopendekezwa ugonjwa wa down , na anatazama kwa makini karatasi.

Wanafunzi wawili wamekaa kwenye viti vya mbao wakitumia kompyuta. Kila moja wao amevaa vipokeo sauti masikioni wakionyesha umakini. Nyuma yao kompyuta nyingine zimewekwa kwenye meza. Eneo lote lina mwanga wa asili likifaa kwa kujifunza.

Mwanamke ameketi kwenye kiti cha magurudumu akitumia kompyuta ndogo kwenye dawati. Amevaa barakoa nyeusi usoni na amevalia shati la maroon . Kando yake chupa ya dawa ya kusafisha mikono imewekwa kwenye dawati. Watu wengine wamekaa nyuma yake wakionyesha mazingira ya kazi au shule.

Mwanamke anatabasamu huku akimfundisha mtoto kuchora. Mtoto ameketi kwenye kiti cha magurudumu akishika brashi na karatasi mbele yake. Rangi za maji na brashi zimewekwa kwenye meza zikiashiria shughuli ya kisanii.

Mtoto anatabasamu kwa furaha huku akicheza na mchezo wa shanga. Mchezo huo una shanga za rangi mbali mbali zilizopangwa kwenye waya zilizopinda. Mwanamke ameketi nyuma ya mtoto akifurahia mchezo pamoja naye. Chumba kina mwanga wa asili unaotoka kwenye dirisha ukionyesha mazingira ya nyumbani.

Mwalimu mwanamke anatabasamu akiwa ameinama kidogo karibu na mtoto aliyeketi kwenye kiti maalum. Mtoto huyo anafurahia. Ameinua mkono wake na ulimi wake umetoka nje kidogo. Dawati la mbao liko mbele ya mtoto. Mandhari ya nyuma ni chumba chenye mwanga mkali ikionyesha mazingira ya kirafiki.

Msichana na mwanaume wakifanya shughuli ya sanaa pamoja. Wanaonekana kufurahia mda wao. Msichana ameketi kwenye kiti cha magurudumu na amevaa aproni ya manjano akishika brush na kuchora. Mwanaume ambaye pia amevaa aproni anamtazama msichana huyo kwa tabasamu na anaonekana akimsaidia au kumwongoza.

Mwanamke ameketi kwenye kiti chenye rangi ya kijani na anaonekana akisoma kitabu kikubwa cha braille kilicho wazi mikononi mwake. Kwa nyuma, kuna rafu nyingi za vitabu zilizopangwa kwa utaratibu. Taa ya asili inaonekana ikipenya kupitia dirisha lililo mbali likionyesha mazingira ya ndani yenye mwanga.

Mtoto anaonyesha tabasamu la furaha, akiwa ameketi juu ya kitanda chenye shuka zenye rangi nyingi. Karibu naye kuna miguu bandia miwili, ikionyesha uwezekano kuwa amefanyiwa upasuaji au ana mahitaji maalum.

Msichana mdogo anatabasamu huku akitumia mikono yake kuunda ishara. Mwanamke mwengine amekaa mbele yake akiwa na mikono yake ikiunda ishara nyingine. Mandhari ya nyuma kuna sofa ya rangi ya kahawia ikionyesha mazingira ya ndani.

Mwanamke na msichana mdogo wamekaa pamoja kwenye dawati wakitumia kompyuta kibao. Mwanamke huyo anamsaidia msichana huyo kujifunza akimwangalia kwa upole. Msichana mdogo anaonekana amezingatia kompyuta kibao huku akionyesha udadisi.

Bwawa la kuogelea wakiwa wameshikilia vifaa vya kuogelea vya bluu. Wote wanaonekana wakiwa na furaha na misisimiko labda wakishiriki katika somo la kuogelea. Bwawa linaonekana kuwa na maji safi na ukuta wake umetengenezwa kwa vigae vya bluu.

Mwanamke na msichana wana shirikiana kujenga kibanda cha ndenge cha mbao katika karakana au eneo la kazi. Msichana huyu anaonekana akitumia drili ya umeme kuunganisha vipande vya mbao huku mwanamke akishikilia kipande kingine kusaidia .

Mikono miwili imeinuliwa juu ikishika kitu kinachong'aa. Vidole vimefunguliwa vikionyesha mistari ya breli. Mandhari ya nyuma ni ukuta ya rangi ya kijivu, wenye mistari ya breli. Mwanga mkali unaangazia mikono ukionyesha umakini.

Mwanaume na mvulana wamejishughulisha wakitazama simu ya mkononi kwenye meza. Mwanaume anaonekana akimwelekeza mvulana kitu kwenye skirini ya simu. Mvulana anaonekana makini akifuata kwa makini kile anachaoelekezwa. Wanaonekana wakiwa katika mazingira ya ndani huenda shuleni au kituo cha jamii.

Mwanamke na kijana wanaonekana wakiwa darasani huku mwanamke akimsaidia kijana huyo kusoma au kuandika. Kijana ameketi kwenye kiti maalum cha magurudumu akionyesha anaweza kuwa na mahitaji maalum au ulemavu. Ubao mweupe uliojaa herufi na namba za hisabati unaonekana nyuma yao.

Mwanamke ameketi kwenye kiti cha magurudumu akionekana akishiriki kikamilifu katika mjadala au mkutano. Amevalia shati la maua na miwani akionyesha sura ya kujiamini. Watu wengine kadhaa wanaonekana kwa mbali wakiwa wameketi kwenye viti wakisikiliza.

Wanafunzi wawili wamekaa kwenye dawati wakijifunza. Mmoja wao amevaa barakoa ya rangi ya pink na mwingine amevaa sweta ya njano. Wote wawili wanashika vitu vidogo kwenye mikono yao wakionyesha umakini. Chumba kina mwanga hafifu na ukuta una rangi ya kijivu.

Mtoto anatabasamu kwa furaha huku akitumia kiti maalum cha kutembelea, amevalia shati nyekundu na suruali ya buluu akionyesha uchangamfu. Nyasi za kijani zimetawanyika pande zote za mtoto zikionyesha mandhari ya nje.

Mwanaume na mwanamke wameketi na kuzungumza wakionyesha urafiki. Mwanamke anatabasamu kwa furaha huku akitumia lugha ya ishara. Mwanaume amevaa shati la mistari akionyesha umakini. Mandhari ya nyuma ni chumba chenye mwanga mkali na mimea ya kijani.

Katika darasa lenye viti vingi vya mbao, watoto wamekaa kwenye dawati wakiwa na vitabu mbele yao. Baadhi ya watoto wanaangalia mbele, wengine wameinama kwenye vitabu vyao. Mfumo wa ubao mweupe na maumbo ya kijometria, kimening'inia juu ya ukuta.